Mwanamke aliyevaa sare ya kazi yenye rangi nyeupe na mistari ya buluu ya chuma kando ya meza yake ya kahawia anaonekana kuwa anachanganya kitu ndani ya kikombe huenda ni dawa. Meza ina karatasi ya maandishi ya buluu. Vipande vya plastiki na kifuniko cha kikombe. Mandhari ya chumba kinaonyesha sakafu ya vigae.

Watu kadhaa wameketi kwenye benchi upande wa kulia wa chumba chenye ukuta mweupe. Wengi wao wamevaa barakoa ishara ya tahadhari dhidi ya magonjwa kama covid-19 . Wengine wamesimama na kutembea upande wa kushoto wa picha huku wauguzi au wahudumu wa afya walio kwenye sare nyeupe wakiwasaidia watu walioketi karibu na meza ndogo ya huduma. Viti vya plastiki vya rangi ya bluu vimepangwa ndani ya chumba hicho.

Mgonjwa amelazwa kitandani akiwa amefunikwa na shuka nyekundu ya madoido meupe. Mguu wake wa kulia umefungwa bandeji na umetundikwa kifaa cha chuma kilichotumika kuweka mfupa sawa. Pembeni ya kitanda kuna troli ya plastiki yenye vikombe vya rangi tofauti, chupa ya maji na beseni la kijani. Pazia jeupe linaonekana nyuma likiwa limefunika sehemu ya dirisha.

Daktari wa macho akiwa anafanya uchunguzi wa macho kwa kutumia kifaa maalum cha kutazama ndani ya jicho. Mgonjwa ni mvulana aliyeegemea kwenye kifaa hicho huku daktari akiwa amevaa koti jeupe la kitabibu na amekaa katika ukanda wa pili ya meza, hali ya kawaida katika kliniki ya macho.

Watu wa kadhaa wamesimama karibu na kliniki ya kuhamahama. Mmoja wao anaonekana kushuka ngazi kutoka ndani ya gari. Gari limechorwa maandishi Beyond Zero Mobile Clinic pamoja na kauli mbiu. Kuna alama ya msalaba wa huduma za afya upande wa juu kushoto wa gari. Mazingira ya tukio yanaonyesha kuwa hii ni hafla rasmi.

Gari la wagonjwa likivuta trela kubwa iliyobadilishwa kuwa kliniki ya kusafiri, maarufu kama mobile clinic imeandikwa kwa maandishi makubwa mobile clinic na ina rangi ya buluu na nyeupe. Mazingira yanaonekana kuwa ya nje kwenye uwanja wa udongo mwekundu huku miti ikiwa nyuma na mawingi meusi angani yakionyesha uwezekano wa mvua. Kliniki hii ya kusafiri ni muhumu sana kwa kuwafikia watu walio katika eneo mbalimbali yasiyo na huduma za afya za kudumu.

Tukio la afya ya jamii. Kuna bango kubwa lenye ujumbe Jointly treating trachoma to prevent blindness . Bango hilo linaonyesha ndemo za mashiriki na wadau mbalimbali. Pembeni kuna watu waliovaa mavazi ya kitamaduni wakihudhuria tukio hilo. Kamera na vifaa vya kurekodi vinaonyesha tukio hili linaweza kuwa linarekodiwa kwa ajili ya ripoti. Tukio linafanyika eneo la wazi, huenda ni kijijini au katika jamii ya wafugaji.

Mwanamke mwenye tabasamu akikaa mbele ya kamera akiwa amevaa fulana ya blue na koti la kazi jeupe. ana nywele fupi na anaonekana kuwa katika mazingira ya ndani labda duka au ofisi. Kutokana na masanduku na vitu vingine vilivyoonekana nyuma yake. Upande wa kulia kuna anduku jekundu lenye neno sure lililoandikwa juu yake. Sehemu nyingine ya kichwa cha mtu mwengine inaonekana upande wa kushoto ikionyesha kuwa kuna mazingumzo yanayoendelea.

Majengo ya kliniki ya kisasa yaliyotengenezwa kwa kutumia makontaina yakiwa yamepangwa juu na pembeni ya kila mmoja. Makontaina yamechorwa maandishi ya kliniki pamoja na nembo ya serikali ya Kenya na yana rangi ya taifa. Mbele ya majengo haya kuna wanaume wawili waliovaa sare ya kijeshi wakielekea kwenye kliniki hiyo. Eneo linaonekana kuwa ni la wazi na leney nyasi kavu.

umati wa watu wazima wengi wao wakiwa wamevalia suti wamekizunguka kitengo cha matibabu kinachobebea katenishara ya msalaba mwekundu likipendeza tukio la afya ama usinduzi wa huduma mtu mmoja muhimu labda kiongozi au afisa anaonekana akizungumza mbele ya umati kwenye ukunda wa kulia viti za plastiki vyekundu vinawekwa zikiwachilia eneo la kukaa kwa hadhira au wageni maalum. Nyuma ya

Gari la huduma ya afya linalotembea lenye maandishi Beyond Zero, Changing lives mobile clinic . Mbele ya gari hilo wamesimama wanawake wawili waliovaa mavazi rasmi. Mmoja wao anaonekana akizungumza na akitabasamu, mwingine akiwa amegeuka upande wake kwa makini. Huduma ya Beyond Zero inaonekana kuwa mpango wa kutoa huduma za afya kwa jamii, hasa kwa maeneo ya mbali.

Mwanaume mmoja amekti chini ya mti akiwa na karatasi kalamu na pesa mkononi. Anaonekana akifanya kazi ya kuandika na kuhesabu. Pembeni na nyuma yake kuna kundi la watoto walioketi kwenye ardhi wakimwangalia kwa makini. Kivuli cha mti kinawakinga dhidi ya jua.

Seti ya vifaa vinne vya meno. Vyote vimetengenezwa kwa chuma kinachong'aa. Zana hizi zimepangwa kwa usawa kwenye sahemu ya zambarau iliyokolea zikionyesha muundo wao wa kipekee na ncha tofauti zinazotumika kwa uchunguzi na matibabu ya meno. Zana hizi ni pamoja na kioo cha meno, prope na vibano. Inatoa hisia ya usafi, taaluma na umakini katika nyaya za afya ya kinywa.

Mtu anayefanyiwa uchunguzi wa meno na daktari wa meno. Mgonjwa analala kwenye kiti cha daktari wa meno akiwa amefungua mdomo, uso wa mgonjwa akiwa ametabasamu kidogo. Daktari anaonekana kuvaa vazi la kazi la rangi ya maroon .

Mtu anaye piga mswaki, tuna ona sehemu ya chini ya uso wake ukiwa na tabasamu pana na meno meupe yalio wazi huku akiwa amesugua meno kwa kutumia mswaki ya rangi ya zambarau na nyeupe. Hii ni ishara ya shughuli ya usafi wa mwili hasa usafi wa kinyua ambayo ni sehemu muhimu ya afya ya kila siku. Kuna sisitizo muhimu wa kupiga mswaki kwa ustahili ya kudumisha afya ya meno na kuzuia matatizo ya kinyua.

Mkusanyiko wa vifaa vya meno vilivyotengenezwa kwa chuma kinachong'aa vikiwa vimewekwa kwenye sehemu yenye rangi ya buluu hafifu. Vifaa hivyo ni pamoja na koleo za meno za aina tofauti, vitafutia na vifaa vingine vidogo vinavyotumika katika uchunguzi na matibabu ya meno. Mpangilio huu unaashiria usafi na utayari wa vifaa hivi kwa matumizi ya kitaalamu katika kliniki ya meno.

Daktari wa meno akimhudumia mgonjwa kwenye kliniki ya meno. Amevaa koti jeupe la kitabibu, glavu na barakoa ya uso na anamchunguza mgonjwa ambaye ameketi kwenye kitanda maalum cha meno. Daktari ameinama karibu na mdomo wa mgonjwa. Anatumia mikono yake kuchunguza na kutibu meno. Hii ni taswira ya huduma ya kitaalamu ya afya ya kinywa ya meno.

Tabasamu pana na la kung'aa la mtu likiwa na meno meupe yaliyopangika vizuri. Midomo imepakwa lipstick nyekundu inayong'aa na ulimi unaonekana ukiguza ufizi wa chini kuashiria kicheko na kujielezea kwa furaha. Mwanagaza kwenye mdomo na meno unaonyesha usafi na afya nzuri ya kinywa.

Kielelezo cha ya mwanadamu chaonyesha meno ya juu na ya chini yenye ufizi wa rangi ya waridi. Jicho la mtaalamu wa meno lenye upindo mrefu limeingizwa kinywani likionyesha wazi jino moja la nyuma lenye shimo kubwa jeusi, linaashiria kuoza. Meno mengine yaliyopo yameonyeshwa kua meupe na safi isipokua jino lenye shimo. Inasisitiza umuhimu wa afya ya meno na matibabu ya meno.

Mdomo wa mtu ukiwa wazi na meno ya mbele ya juu yakiwa yameonekana kwa karibu. Fokasi iko kwenye meno mawili ya mbele ambapo brashi ndogo ya plastiki yenye mpini wa bluu na nyuzi ya njano inatumika kupaka doto. Ufizi unaonekana ukiwa na afya nzuri na jino lina mwonekano wa asili ya kung'aa.

Kikosi cha wazimamoto wakiwa kwenye operesheni ya uokoaji, wanavaa mavazi maalum ya kinga na kofia za rangi tofauti. Wazimamoto wanaonekana wakiingia ndani ya jengo dogo la kijani, mmoja wao akiwa na kifaa cha kufungua mlango kwa nguvu. Katika usoni, kuna majengo mengine ya makaazi ya kawaida ambayo yanaashiria kuwa tukio hili linatokea kwenye mtaa wa kawaida wa makaazi.

Kundi la watu waliokusanyika karibu na mashua iliyoko kwenye maji ya mafuriko. Watu hawa ni wa rika tofauti. Wakiwemo vijana waliovaa mavazi ya kawaida kama tisheti na kaptura. Baadhi yao wanasimama ndani ya maji huku wakitazama mashua, na wengine wanaonekana wakisaidia kuisukuma. Mandhari ya nyuma yanaonyesha nyumba zilizozungukwa na miti, na hali ya hewa inaonekana kuwa ya mawingu.

Wafanyakazi wa afya waliovaa mavazi kamili ya kujikinga wakiwa wanashughulikia mgonjwa aliyewekwa ndani ya kifaa maalum cha kujitenga. Kifaa hiki kinaonekana kuwa na mfumo wa hewa na vifaa vya matibabu vilivyounganishwa. Katika mandhari ya nyuma kuna ndege ndogo ya, amref flying doctors.

The effects of fire in the huts. One person is sitting on the right, holding a red hat. He seems to be in deep thought ,perhaps due to the loss of his home. He is sitting on a small wooden platform with his head bowed , a state which shows pain. Behind him, there are huts that have been burned by fire and damaged metal sheets. Smoke and the remains of the fire are still visible. Other people have spoken are standing on the remains of houses.

Maeneo ya makazi yalio adhiriwa na mafuriko, kuna mama wawili wakiwa na watoto wakitembea kwa taabu ndani ya maji ya rangi ya udongo yamejaa maji magotini. Mama amebeba mtoto mgongoni huku mwingine akiwa ameshika mkono ya mtoto anayevuka maji. Nyuma kuna ukuta wa zege na mlango wa chuma ambapo watu wengi wakiwemo wamama na watoto wamesimama juu ya ngazi wakitazama hali ya mafuriko.

Wanaume waliovaa mavazi rasmi ya usaidizi wa dharura baadhi yao wakiwa na kofia ngumu na wengine barakoa, ishara ya usalama na tahadhari kazini. Wanaonekana wakiwa kwenye eneo lililoharibika vibaya labda kwa sababu ya moto, mlipuko au jambo lingine. Nyuma yao kuna umati mkubwa wa watu waliokusanyika kuangalia kinachoendelea.

Picha ya watu waliovaa sare ya usalama na kofia ngumu za ujenzi wakiwa katika eneo la kazi. Wanaume na wanawake wamesimama pamoja wengi wao wakiwa wamevaa vizibio vya njano vya kuonekana. Watu wawili walio upande wa kulia wa picha wamevaa mavazi meusi ya kiutamaduni na vazi la kichwa.

Mikono ya mtu ikioshwa kwenye sinki la bafuni. Mkono mmoja unashikilia chupa ya sabuni ya maji na kumwaga sabuni hiyo kwenye kiganja cha mkono mwingine. Bomba la maji linaonekana liko wazi likiashiria shughuli ya kunawa mkono. Inatoa ujumbe ya umuhimu wa usafi wa mikono labda kama njia ya kuzuia magonjwa.

Mandhari ya bonde na milima lenye miti mingi. Anga lina mawingu meupe yaliyotawanyika kuashiria hali ya hewa nzuri. Kuna barabara inayooneka likipita katikati ya bonde hili. Kwa ujumla ni nzuri ya mazingira ya asili.

Mandhari ya kuvutia ya jua, likizama likionekana kupitia miti michache inayopita kwenye kingo za maji. Mbele kuna mito midogo ya maji ikitiririka kwenye ardhi iliyojaa mashina ya miti ikionyesha adhari ya ukataji miti. Anga lina rangi la kupendeza za machungwa, zambarau na bluu zikionyesha jioni. Yanatoa hisia ya utulivu ingawa pia inatoa ujumbe wa mazingira uliokatika.

Mwanamke anamshika mtoto mdogo huku akimsaidia kunawa mikono kwenye bomba la maji la kijani lililoandikwa Dettol. Kuna watu wengine waliovaa fulana za kijani na barakoa wamesimamia zoezi hilo. Tukio hili linafanyika nje na linaonekana kuwa ni sehemu ya kampeni ya usafi wa mikono. Mazingira ni safi na kuna mti nyuma.

Kuna gari kubwa la taka lililoegeshwa na watu wakiwa wanalipakia taka. Mbele ya gari kuna rundo la mifuko ya plastiki yenye taka ikiwa katika rangi mbalimbali. Kuna kundi la watu waliovaa sare za kijani huenda ni wafanyikazi wa usafi. Watoto kadhaa wanaonekana pembeni wakitazama shughuli hiyo.

Mvulana akiwa amepiga magoti ardhini huku akinywa maji yanayotiririka kutoka kwenye bomba la chuma anatumia mikono yake kuunda kikombe cha muda ili kuyanywa maji safi yanayotoka kwa kasi, anaonekana kuwa na kiu sana na mandhari ya nyuma inaonyesha mazingira ya kijijini inasisitiza umuhimu wa kata upatikanaji wa maji safi ya kunywa.

Mtu mmoja akiwa shambani akivuna nyanya, amevaa kofia ya majani na shati ya mistari

Mandhari ya shamba kubwa la mizabibu inaonekana wazi. Safu ndefu za mimea ya zabibu imejipanga kwa utaratibu na mpangilio mzuri zikinyooka na kupote mbali upeoni. Mimea yenyewe ina majani mengi ya kijani kibichi ishara ya kwamba limestawi na kutunzwa vizuri. Ardhi iliyo katikati ya safu hizo ni kavu na imesafishwa ikiruhusu mimea kupata jua la kutosha.

Mtu aliyevalia koti jeupe la maabara katika chumba cha ndani akifungua sehemu ya chini ya jokofu kubwa la kuhifadhia vitu maalum. Friji lina maandishi yenye matahadhari ikiashiria kuwa linaweza kutumika kwa kuhifadhi vitu vya hatari. Kuna friji jingine pembeni linaloonekana kuwa la zamani. Dirisha kubwa lenye gridi ya chuma linaonyesha mazingira ya nje yenye miti na majengo ya kawaida.

Darubini ya kisasa imeekwa juu ya meza kwenye maabara. Darubini hii ina lensi za macho kwa ajili ya uchunguzi wa karibu wa sampuli ndogo. Karibu na darubini hii kuna vifaa vingine vya maabara kama vile masanduku ya plastiki yenye vifaa vya upimaji, soketi za umeme ukutani na baadhi ya vifaa vikiwa ndani ya mifuko ya plastiki.

Mguu wa mgonjwa aliye katika kitanda cha hospitali akiwa katika hali ya matibabu na majeraha makubwa ya mifupa. Mguu umeungwa na kifaa cha chuma maalum. Kuna mashine ya matibabu iliyoandikwa Prota pembeni mwa kitanda . Miguu umefunikwa na plastiki ya wazi kuzuia maambukizi.

Seti ya upasuaji wa tohara. Katikati kuna karatasi iliyoandikwa circumcision sets ikiashiria aina ya vifaa vilivyopo. Vifaa hivyo vimepangwa juu ya kitambaa cha kijani ambacho ni cha kawaida kwenye mazingira ya upasuaji kwa ajili ya usafi. Vifaa hivyo vya upasuaji vilivyopo ni pamoja na makasi ya upasuaji ya aina mbalimbali.

Mapipa mawili ya kisasa ya takataka yakiwa yamesimama wima, moja likiwa na rangi ya blue hafifu na jingine likiwa na rangi nyeupe iliyochanganyika na blue hafifu kwenye kifuniko. Yote yameundwa laini na kifuniko inayofungika kwa urahisi yakionekana kuwa safi na yanafaa kwa matumizi ya ndani au maeneo yanayohitaji usafi.

Chumba cha kliniki haswa sehemu ya macho. Kuna kiti cha wagonjwa kilichoandikwa jina la hospitali. Kuna vifaa vya macho, mashine mbili zinazotumika kwa uchunguzi wa macho moja upande wa kushoto inayotumika kuchunguza macho kwa undani. Posta ya anatomy ya jicho iko ukutani upande wa kulia ikionyesha muundo wa jicho la binadamu. Kuna mwanaume upande wa kushoto aliyeketi kwenye dawati huenda ni mtaalamu wa macho.

Miguu ya mtu ikiwa imefungwa minyororo mizito ya chuma na kuifunga kwa kufuri kwenye vifungu vya miguu. Mtu huyu amevaa viatu vya wazi vya rangi ya bluu na suruali yenye ruwaza ya miraba nyekundu na nyeupe. Minyororo hiyo inaonekana kuwa mirefu, inaelekea nyuma ikipotea kwenye giza. Inatoa hisia ya kufungwa na kuteseka, labda ikieleza hali ngumu ya kifungo.

Tangazo la uhamasishaji kuhusu afya ya akili kutoka kwa wizara ya afya ya Kenya kwa kushiriki na shirika la Peers Kenya. Upande wa kushoto kuna maandishi yanayosoma mental health awareness . Upande wa kulia kuna picha ya kijana wa kiume aliyeonekana kuwa na mawazo. Juu yake kuna mchoro wa mistari ya fujo na rangi ya zambarau.

Chupa kubwa ya plastiki yenye kifuniko cheupe ikiwa na maandishi yaliyoandikwa Betamol Paracetamol Tablet. Chupa hii ina vidonge 1000 vya paracetamol ambayo ni dawa ya kupunguza maumivu ya homa. Maelezo ya matumizi kiwango cha dosi tahadhari na hali ya kuhifadhi yameandikwa kwenye lebo. Chupa imewekwa kwenye uso wa rangi ya kijivu mweupe katika mazingira ya mwangaza wa kutosha.

Sanduku la dawa lenye rangi nyeupe na mistari ya zambarau na nyeupe. Karibu na sanduku pakiti mbili za tembe zilizofungwa kwenye kifungisho cha bista, kila paketi ikiwa na tembe kumi. Mandhari ya nyuma ya picha yanaonyesha jina ya kampuni na chapa Livehealth Biopharma zikijirudia mara kadhaa. Inaonyesha wazi bidhaa ya dawa iliyopangwa vizuri.

Kisanduku cha dawa ya maumivu kinachoitwa Ibex ambacho kina vidonge 24. Sanduku hiLo Lina rangi ya bluu na lina picha ya binadamu yenye rangi nyingi zilizofanana na picha ya joto ya mwili inaonyesha maumivu. Katika kona ya chini ya kulia ya sanduku kuna nembo ya kampuni ya Sanofi. Maelezo kwenye kisanduku yanasema kuwa kila kidonge kina mchanganyiko wa dawa tatu.

Sanduku la virutubisho vya chakula vya chapa ya inaonyeshwa. Kifunganishio chenyewe kina rangi nyeupe na nyekundu na maandishi makubwa meusi yanaonekana. Maelezo kwenye sanduku yanaonyesha kuwa ndani kuna vidonge sitini ambavyo ni vya asili na vina glatini. Pia imeandikwa kwa vidonge hivyo vinafaa kuwala mboga pekee. Muundo wa sanduku umepambwa kwa michirizi miekundu inayovutia.

Mtaalamu wa afya akiwa amevaa barakoa na fulana ya bluu akimpa sindano mwanaume mgongoni mwa bega lake. Mwanaume huyu amevaa shati la mraba na ameketi kwenye kiti. Wote wawili wamevaa barakoa, mandhari ya nyuma yanaonyesha chumba chenye ukuta mweupe na meza. Picha inaonyesha tukio la chanjo ya kimatibabu.

Mtoto mdogo ameshikiliwa kwa uangalivu kwa kupokea chanjo ya matone mdomoni. Mkono mmoja unamshika kidevu na mdomo wake wazi, wakati mwingine unashikilia kidonge cha matone kikiwa karibu kumiminwa. Mtoto amevaa nguo za rangi angavu na mazingira yanaonekana kuwa safi na salama. Inaashiria kuwa ni huduma ya afya ya msingi, hasa chanjo dhidi ya magonjwa kama polio.

Mtoto mchanaga akiwa amebebwa na mtu mzima ambaye anaonekana kuwa mzazi huku akivaa barakoa. Mtaalamu wa afya akiwa amevaa glovu za buluu anampa mtoto huyo matone ya chanjo mdomoni ikiashiria kampeni ya chanjo. Mazingira yanaonekana kuwa hospitalini na kituo cha afya.

Shughuli ya utoaji ya matone ya kinga ya watoto katika mazingira ya kijijini afisa wa afya aliyevaa fulana ya usalama ya rangi ya kijani kibichi yenye mistari ya kung'aa anapatia mtoto dawa kwa kitumia tone mdomoni , karibu nao kuna mama akiyebeba mtoto mwingine mgongoni na watoto wengine wawili wamesimama karibu wakitazama. Pia kuna mti mkubwa unaotoa kivuli na chini kuna baridi ya kivuli cha mti, wahudumu wengine pia wanaonekana wakishiriki shughuli hiyo.

Mtoto mdogo akipokea chanjo ya sindano kwenye mguu kutoka kwa mhudumu wa afya. Mlezi wa mtoto aliyevaa kilemba anampakata mtoto ili aweze kutulia wakati wa zoezi hilo. Karibu nao kuna msichana mwingine anayeonekana kushika karatasi.

Mhudumu wa afya aliyevalia sare ya rangi ya buluu iliyopaukana barakoa uso akiwa anajaza sindano kwa kutumia dawa kutoka kwenye chupa ndogo ya dawa. Anashikilia chupa hiyo kwa mikono yote miwili kwa umakini mkubwa huku macho yake yakiwa yamelenga kwenye sindano. Mandhari ya nyuma inaonekana kuwa ya kituo cha afya na kuna mabango ya afya yaliyopigiwa ukutani.

Mtoto mchanga amelazwa kitandani, juu ya blanketi jeupe la hospitali. Amevalishwa mask ya oksijeni ikiwa ishara ya kusaidiwa kupumua. Mikononi mwake kuna tubu ya sindano na vifaa vya matibabu. Mkono mmoja una kifuli cha plastiki cha kutambulisha hospitali. Mtoto yupo katika hali ya kulala na kupumzika.

Wanafunzi wa shule ya msingi wakiwa wana tekeleza zoezi la kunawa mikono kwa kutumia mitungi ya plastiki ya kijani. kila manafunzi amenawa mikono kwa kufuatia utaratubu wa kiafya, awanawanakana kwa mevaa barakoa. Mitungi ya maji mepango kwa umbali unaufa. nyumayawo kuna jengo la shule lililo jengwa kwa mawe na kuta zilizopakwa rangi tofauti.

Mikono miwili ya mtu mzima iliyonyooshwa mbele na mitende ikielekeza juu. Mtu huyu anaonekana kuvaa bangili na saa kwenye mikono yake. Mandhari nyuma ni ya rangi nyeusi ambayo Inafanya mikono kuonekana kwa wazi zaidi. Inaweza kuwa inahusiana na maelezo ya ishara ya mikono.

Kifaa cha mazoezi ya uzito kinachoonekana kuwa cha kuinua miguu kikiwa na rangi nyeusi na sehemu zenye pedi za kukalia na kutegemea. Kifaa hicho kina viambatanisho vya uzito na uzani upande wake wa chini. Kiko ndani ya jimu na sakafu inaonekana kuwa ya saruji huku vifaa vingine vya mazoezi vikiwa vimeonekana kwa nyumba vikionyesha mazingira ya ukumbi na wa mazoezi.

Mkono wa mtu ulioekelewa kwenye kitambaa cha samawati, yaonekana kua umeumia. Kuna uvimbe na pia kuna damu inayoonekana hata kwenye kitambaa chenyewe.

Mkono wa mtu uliojeruhiwa ukiwa umefungwa kwa bendeji nyeupe. Mmoja umefungwa bandeji kuashiria kuwa kuna jeraha huenda ni kutokana na ajali. Sehemu ya kidole bado inaonekana ikiwa na rangi ya kawaida ishara kuwa damu bado inazunguka vizuri. Nyuma kuna mazingira ya hospitali.

Mguu unaonekana umepanuka zaidi ya kawaida, hasa eneo la kifundo cha mguu. Kuna mabadiliko ya rangi sehemu ya chini ya kifundo cha mguu. Ngozi inaonekana imelegea kidogo, dalili ya uwepo wa majimaji ndani ya tissue . Mguu uko juu ya sehemu ya mto au godoro.

Eneo la asili lenye mimea mingi na miti mirefu katika mazingira ya mashambani. Katika sehemu ya mbele kuna majani makubwa ya mmea wa mbono kaburi. Majani haya ni mapana na yana umbo la nyota lenye mikono sita hadi saba yakitambuliwa kwa urahisi. Mashne ya mmea huu yana rangi ya waridi nyekundu. Sehemu ya nyuma kuna msitu wenye miti mirefu ya kijani kibichi. Anga ni angavu na ya buluu.

Mti mdogo iliopandwa kwenye bustani ya nyumbani. Lina aina ya mimea ya vitunguu inayoonekana kukuwa vizuri katika udongo wa kuchimba na kuandaliwa. Nyuma ya mti kuna kibanda cha mbao chenye paa la bati kikiwa katika mazingira ya kijijini. Mandhari inaonyesha hali ya jua kali na anga safi ya buluu. kilimo.

Mmea mkubwa wenye maua ya manjano na majani mengi ya kijani kibichi. Maua yamepangwa kwenye mashina marefu na baadhi yanaonekana kama mbegu au maganda ya maua yaliyokomaa. Mimea mingine na miti inaonekana nyuma ikionyesha mazingira ya asili labda bustani au porini. Mwanga wa jua unaangazia mmea ukifanya rangi zake zionekane wazi na nzuri.

Mti mkubwa mwenye majani mengi ya kijani kibichi yanayong'aa kutokana na mwanga wa jua. Eneo chini ya mti huu lina kivuli cha majani na kuna nyasi pamoja na vichaka vidogo. Pembeni kushoto kuna uzio wa mbao na baadhi ya miundo ya mbao huenda ni banda la wanyama au uzio wa shamba. Eneo lote linaonekana kuwa tulivu la kichani na la.

Kuna mimea mingi tofautitofauti ikiwa imestawi. Baadhi yake ni vitunguu majani vikiwa vimepandwa kwa mstari, Mchicha wenye majani ya rangi ya kijani na zambarau ukiota kwa wingi upande wa mbele, Majani makubwa ya maboga upande wa kulia ambayo yanaonyesha uwepo wa mmea wa mboga.